Sehemu ya mapokezi imetengenezwa kwa usafi na mpangilio wa kuvutia, ukuta wa rangi tulivu na maandishi yenye alama ya jino yakiashiria huduma za afya ya kinywa. Mazingira yanayoleta utulivu kwa mteja na kuonyesha umakini, wa huduma za kitaalamu.

Huduma za afya ya kinywa zinatekelezwa kwenye mazingira safi na ya kupendeza ambapo mapokezi yamepangiliwa vizuri maandishi yanaonyesha huduma za meno huku wateja wakisubiri huduma kwa utulivu huduma hizi kwa matibabu usafi na urekebishaji wa meno kwa watu wa rika mbalimbali.